Nguzo moja kubwa la umeme limetundikwa kwenye maeneo ya asili. Lina nyaya za umeme zilizopita juu. Nyaya hizi husambaza umeme kuenda kwenye viwanda au manyumbani.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme. Kunazo nguzo na nyaya nyingi sana. Kituo hiki husaidia kutoa umeme kutoka eneo moja hadi nyingine. Umeme unatumika katika viwanda na hata nyumbani.

Wanawake na wanaume wako katika maeneo ya asili. Wamevalia mavazi ya kitamaduni, labda wanatoka katika jamii ya Kimaasai. Wanaonekana warembo sana.

Ni mandhari ya asili. Kuna mti unaoweka kivuli kizuri. Ni wakati wa machweo. Jua linaangaza vizuri. Mandhari yana utulivu pia.

Watu waliovalia jaketi za kuakisi mwanga. Wapo katikati ya maji machafu. Wanatoa takataka ndani ya maji. Wakaazi hapa hawajazingatia utunzaji wa mazingira.

Huyu ni mnyama wa porini anayefanana na binadamu. Jina lake ni tumbili. Anapenda kuishi kwa makundi. Yeye ana uwezo wa kufikiria sana.

Ni katika maeneo ya asili. Kunaye kifaru ametulia akila nyasi. Amezuiwa uzio wa waya. Ana pembe ndefu puani mwake. Mnyama huyu huvutia sana watalil.

Hawa ni wanyama walio katika maeneo yao ya asili. Kunaye mbuni mkubwa na anayejulikana kama ndege mkubwa zaidi ulimwenguni. Watalii huja kuona wanyama wa aina hii.

Huu ni mto uliopita katikati ya makaazi ya watu. Makaazi mengine ni duni maana mabati yamepata kutu. Mto huu una maji yaliyobadili rangi, labda kutokana na uchafu uliotupwa hapa.

Mamba wako katika bwawa la maji. Maji yenyewe imebadili rangi. Wanyama hawa wameinua vichwa vyao nje labda wana tamanio la kutoka nje ya maji. Ni wanyama wanaopendeza sana watalii.

Ni katika barabara la kuelekea mjini. Magari yapo mengi ya kibinafsi na ya usafiri wa umma. Watu pia wanatumia kivuko kuvuka barabara. Ni katika mji ambao una shughuli mingi.

Ni katika kituo cha kuegesha mabasi. Mabasi mawili yenye michoro ya kuvutia yanaonekana. Dereva amesimama mbele ya basi hilo. Amejishika tama labda kwa uchovu au njaa. Abiria wamo ndani ya basi.

Gari hili ni la usafiri wa umma. Limeegeshwa kando ya barabara. Lina michoro na rangi ya kupendeza. Labda liko katika mji mkuu. Abiria wanangojea kuabiri basi hili.

Hii ni barabara kuu ya kutoka au kuelekea mji mkuu wa Nairobi. Kuna magari ya kibinafsi na ya umma pia. Wanabodaboda wanatumia baraste hii pia. Magari yako katika mwendo wa kasi.

Ni katika mji mkuu wa Nairobi watu wako katika pilika pilika zao. Kunalo basi moja limeegezwa kando ya barabara. Utingo amesimama kando kuwashauri abiria wabiri basi hilo.

Ni katika mji mkuu wa Nairobi. Watu ni wengi na wako katika shughuli mbalimbali. Kuna mabasi ya kubebea yameegeshwa kando ya barabara. Abiria wapo wengi wanaingia kwenye mabasi. Utingo wameshika mabango ya kuonyesha bei.

Kunalo bomba la kijani kibichi limetundikwa ardhini. Limeunganishwa kwa valvu ya buluu. Linapitisha maji kutoka eneo moja kuenda nyingine. Maji haya hutumika kunyunyizia mimea.

Kunalo lori kubwa nyeupe limesimama kando la nyumba kubwa, limejaa takataka. Kunaye mtu mmoja amepanda juu ya lori. Ni katika miji mikuu ambapo takataka hukusanywa ili kusaidia kusafisha mazingira.